Mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa uwanjani kushabikia timu yetu ya kimataifa. Wengine wamebeba vivuvuzela na wakiwa wamevalia nguo inayowakilisha bendera yetu ya Kenya. Wanaonekana kuwa na wingi wa furaha na matazimio makubwa katika timu hii yetu ya Kenya.

Kinara mkuu wa chama cha ODM Bwana Raila Amolo Odinga ambaye pia alikuwa waziri mkuu wa Kenya na pia na rais wa wangu ambao ni Rais William Samo Ruto wakishabikia timu ya Kenya ilipokuwa kiwanjani kuchuana na timu ya taifa lingine. Huko nyuma pia kuna waziri wakuu wa serikalini.

Hawa ni mashabiki wa timu ya AFC Leopard, ambao walikuja kushabikia timu yao na tunaona wana furaha tele ni kama wanashangilia wakati ambayo timu yao ilifanya vyema.

Hawa ni mashabiki ambao walikuwa wamekuja kushabikia timu ya mpira ambayo inajulikana kama Bandari F.C. Huko nyuma kuna mashabiki ambao wameketi. Wengine pia wamesimama wakibeba bendera ya timu.

Huduma Kenya. Huduma Kenya inawawezesha wananchi kutoka tabaka mbalimbali kupata huduma kama vile kupata pasipoti, kipande, lesensi ya gari na kadhalika. Huku mbele kuna wahudumu ambao wanahudumia wananchi na pale nyuma ambapo wameketi kwenye kiti na wengine ambao wamesimama ni wale ambao wanataka kupata huduma.

Hawa ni wanasoka ambao wanajitayarisha ili kuingia katika mchuano wa mpira. Wanatoa sala ili waeze kuaza kadada. Hapa ni katika kiwanja cha mpira ambapo mshindani atakayeshinda atapewa tunzo.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia ambayo ni timu maarufu sana nchini Kenya kwa ueledi wao wa kucheza mpira na kufunga mabao mengi, mashabiki hao ni kati ya wanaume pamoja na wanawake.

Wafuasi au mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wamekuja kushabikia timu yao. Timu hii inajulisha, mashabiki ambao ni wanawake kwa wanaume ,ambao wanaipenda hio timu kwa kuwa na umairi mzuri katika kucheza mpira wa kandanda nchini Kenya.

Hapa ni wakati ambapo mawakili wanakula kiapo. Hii ni baada ya kufuzu kutoka shule ya mawakili ambayo inajulikana kama Kenya School Of Law. Wanaapishwa ili waweze kuhudumu katika mahakama.

Raisi Uhuru Mwigai Kenyatta ambaye ni raisi wa Tano. Hii ilikuwa siku ambayo alikuwa akichukuwa kiapo, ya kuapa kwamba atafanyia nchi yake kazi vizuri kama rais.

Waziri kuku aliye staafu Raila Odinga na pia karibu mkuu wa Chama cha ODM akiwa katika ofisi ya serikali .Alikuwa ameenda kuchukua pasipoti yake

Huduma Kenya, hapa Ni mahali ambapo wakenya wanaenda hili kupata huduma mbalimbali, kama vile kupata kipande, kupata lisensi ya kuendesha gari Na pia kama unataka paspoti unaenda katika Huduma Kenya Na pale Kuna waudumu wameandikwa na serekali wataweza kukusadia.

Mchezo wa kikapu ya kina dada. Kuna wanadada wa timu mbili ambao wanacheza. Wanadada ambao wamevalia nguo nyeupe na wengine ambao wamevalia nguo ya rangi ya buluu. Nyuma yao pia kuna kochi wa hiyo timu na pia, kuna mashabiki.

Huku ni huduma kenya. Aliyekuwa spika wa taifa la Kenya, Justin Muturi, ambaye pia aliyekuwa waziri wa taifa la Kenya, akiwa ametembelea huduma kenya. Kuna dada ambaye amesimama wima. Dada huyu anamueleza kazi ambayo huduma kenya inafanya. Dada huyu amevalia shati nyeupe na pia kwenye kola yake kuna rangi nyekundu na mbele yake kuna tarakilishi.

Mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu yao, ni mashabiki wa nchi ya Kenya . Mara mingi wanaenda kwenye stadiamu ili kupatia nguvu timu zao zinapokuwa zikicheza uwanjani.

Huku ni huduma Kenya wanainchi wamekuja ili kupokea huduma ya kitaifa. Huduma ambayo inapeana huku ni kama vile pata passpoti, pata leseni ya gari ambayo inajulikana kama NTSA, kupata umiliki ay kufungua biashara na kadhalika.

Mashabiki wa timu ya Kenya wamekuwa uwanjani wakishabikia timu ya Kenya. Wengine pia wamevaa bendera ya Kenya wakionyesha kwamba uzalendo wao wa kushabikia timu yao ya nyumbani.

Jaji mkuu Martha Koome ambapo alikuwa ametembelea wafanyi kazi wa serikalini ili kuwahotubia. Hapa hivi anasalimu wakuu wa vitengo mbalimbali ili waeze kuanza mkutano.

Raisi William Samoei Ruto akiwa katika upande wa kushoto, jaji mkuu martha koome na spika wa bunge Moses Wetangula katika siku ya kusherehekea mahakama nchini.

Hawa Ni mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu Lao Na waivaa jesi ambao inaonyesha jesi ambao wameivaaa humu nchini

Raisi wa taifa ya Kenya wa tano ,raisi William Samoei Ruto akiwa na mkewe Bi. Ruto ile siku ambayo alikuwa akipewa kiapo ya kukuwa raisi wa Kenya. Nyuma yake kuna raisi pia wa Rwanda ambaye alikuja kushuhudia uapishaji wake.

Huku ni muktadha wa kiserekali mara mingi hapa inakuwa mahali ambapo inajulikana kama Huduma Kenya, hapa ni pahali ambapo wanainchi wanapata huduma mbalimbali kama vile kuchukua kipande yao ama kutafuta kipande, hizi ni vipande mbalimbali ambapo inabidii kupeanwa.

Shabiki wa timu ya Gor Mahia wakiwa na furaha baada ya kupata ushindi. Tunaona pia wanangoma ambao wanaipiga. Hio ngoma imeandikwa jina ya timu ya Gor Mahia. Mashabiki hao wamevaa jezi ya timu ya Gor Mahia kuonyesha kwamba wana suport timu hiyo kamili kabisa huku mwingine mbele akiwa amebeba vuvuzela ambayo inatumika sanaa kwenye sherehe.

Mashabiki wa timu ya Kenya wakishabikia timu yao katika uwanja wa mchezo mashabiki hawa wamebeba bendera na wamevalia jezi ya timu ya Kenya

Huduma Kenya ambapo wananchi wanaenda ili kupata huduma mbalimbali ya kitaifa kama vile kuchukua kipande, kutengeneza pasipoti na kadhalika. Mara mingi huduma ambayo hufanyika hapa huwa ni za bure

Huku ni wachezaji wa volleyball . Hii ni timu mbili ambao wanashindana. Timu ambayo itaweza kufunga mabao mengi ndio timu ambayo itatuzwa kama mshindi. Nyuma yao kuna mashabiki wa hizi timu mbili. Wachezaji hao wanacheza mchezo huo kwa uthabiti mwingi ili mpira utapako anguka katika timu ingine timu ambayo mpira imeanguka ndiyo itakuwa timu ambayo imeweza kupoteza alama.

Wachezaji wa timu mbili wako kwenye uwanja wakimenyana. Kuna wachezaji ambao wamevaa nguo nyekundu na mwingine ambaye amevaa nguo ambayo ina kijani katikati yake na rangi ya manjano. Mpira wanayotumia uwanjani ni mpira mweupe na rangi ya buluu nao ikiwa na mashabiki ambao wanashabikia hizi timu mbili.

Hawa ni wachezaji ambao wanawakilisha timu ya kenya katika mchezo wa basketi boli. Hawa ni wachezaji ambao ni wachezaji wa kimataifa na wameenda kuiwakilisha nchi yetu ya Kenya.

Mashabiki watimu ambao wanashabikia timu ya Kenya, wameenda kushabikia timu hii katika uwanja mkubwa unaobeba mashabiki wengi, wameonyesha ushabiki wao kwa kuvalia jezi inayoonyesha timu ya hapa Kenya.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikuwa ni rais wa nne wa Kenya, na mstaafu jaji mkuu David Maraga wakiwa na majaji wengine ambao ni majaji kati ya majaji sita wakiwa nje ya ikulu kuu ya Kenya.

Mchezaji wa timu anafurahia bao ambalo limewawezesha kuwafanya washindi. Kwa hivo, wanasherehekea mwanakadanda aliwezesha timu yao kupata goli. Wanaume hao wameonyesha umahiri wao katika mchezo wa kadanda.

Rais mstaafu, Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa na Millicent Omanga wakati wa kampeni ya mwaka wa elfu mbili kumi na nane, akiwa anawania urais akitumia chama cha Jubilee.

Raisi wa nne wa jamhuri ya Kenya, anayejulikana kama Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na Millicent Omanga. Hapa wanaonekana wenye furaha, raisi akiwa amevalia nguo yenye nembo ya jubilee. Hii ni ile party ambayo ilimuwezesha kuwania urais nchini Kenya

Hawa ni wachezaji wa timu mbili tofauti, pia kuna mashabiki ambao wanashabikia hizi timu mbili. Inaonekana huyu mchezaji, alishindwa kufunga goli, ndipo wamekua na mshangao.

Mchezo wa handiboli ya kina dada. Nyuma yao kuna mashabiki ambapo wamekuja uwanjani kutazama jinsi dada hawa wa timu mbili. Timu ya kwanza ya ambayo ana mpira huo wa handiboli , ikiwa imevalia jezi nyeupe na timu ambayo wanashindana nayo ikiwa imevalia jezi ya buluu.

Hawa ni mashabiki wa Kenya. Mashabiki hawa wanafuraha sana wanavyoona wachezaji kutoka nchi yao wanavyocheza. Pia wameweza kubeba bendera ya Kenya hii ni kuonyesha uzalendo mkubwa nyuma ya timu yao. Mashabiki hao ni kati ya akina dada na wanaume.

Aliyekuwa mkuu wa umma ,Justin Muturi ametembelea kituo cha huduma Kenya, ili kuona jinsi ambavyo wakenya wanapewa huduma na kazi ambayo huduma Kenya inafanya kwa wananchi wa Kenya.

Helena Rafaeli Namisi akiwa katika kikao ambacho kilikuwa kinamfanyia tathmini kumtathmini kama anaezachukua nafasi ya kukuwa jaji mkuu wa Kenya.

Huu ni uwanja ambao umebeba watazamaji, watazamaji hao ni wakutoka mataifa mbalimbali ambao wamekuja kutazamia mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ni mchezo ambao inahusisha mhusika ambayo anakimbia na yule ambao atakuwa wa kwanza ndio atakuwa mshindi wa riadha, mchezo huu imeshirikisha mataifa mbalimbali kama hii unaona wazungu na pia wafrika.

Hii ni paspoti ya Joshua. Hii ni paspoti ya nchi ya Kenya , na huwa inatumika wakati amapo unataka kusafiri, kutoka katika nchi hili, kuenda katika taifa lingine lazima uwe na paspoti ya usafiri.

Huduma Kenya kuna mwananchi ambaye amefaa barakoa na kofia nyekundu na jaketi nyeusi. Mwananchi huyu ameenda kuulizia huduma kwenye kwenye Huduma Kenya. Pale kando kuna anayefanya kazi ya kuhudumia Wakenya. Anaona kwenye tarakilishi lake kitu ambacho mhudumu huyo anahitaji.

Wakuu wa serikalini walikuwa wametembelea huduma ya ecitizen. Hapa walitembela kuzuru kuona kati ya baadhi vitu mbalimbali ambayo serikali inafanyia wananchi na hapo mbele kuna wanachi ambao wanapotea, wanapokea huduma huku wakihojiwa moja kwa moja.

Huyu ni mmoja kati ya waziri wa serikali ya raisi Ruto. Hii ni siku ya kuapishwa ambapo alikuwa anakula kiapo. Huyu waziri anitwa James Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wa kawi.

Hema hili limeweza kutengenezwa na serikali ili kuweza kupata wakaaji ammbao wana shida ya kimatibabu na kuweza kuwasaidia kutatua matatizo ambayo yanawasumbua kimwili.

Hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu maarufu nchini Kenya. Hii timu inaitwa Gor Mahia. Hii timu huwa na mashabiki wengi huku nchini Kenya na wanapenda kuvalia nguo ya rangi ya manjano na nyeupe. Mashabiki hao hupenda kufuatilia sana mpira huo.

Katika ofisi ya Huduma Kenya ambapo wananchi wanaenda kuuliza maswali kadha kadha ama kupata usaidizi wa jambo lolote. Mnapo kuna wanasiasa pia wakienda kujadiliana mambo moja moja ambayo yanaweza kusaidia mwananchi.

Hii ilikua mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili katika kiwanja ya Kasarani wakati ambapo rais Wiliam Samoei Ruto alikuwa anaapishwa kama rais wa tano wa jamhuri la Kenya.

Huku ni ofisi ya Huduma Kenya. Wananchi wameenda kupokea huduma mbalimbali na wanahudumiwa na maafisa wa serikali ambao wamevalia manguo yenye nembo ya bendera ya Kenya.

Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake Bi Rachel Shebesh akionekana kuwa kwenye mkutano wa chama cha Jubilee. Tunaona wanawake huko nyuma na pia kuna wanaume ambao wamevalia kofia ya rangi nyekundu ambayo imeandikwa tuko pamoja. Hii ni nembo kuu ya chama cha Jubilee.

Mchezo wa voliboli ikiwa wanawania kati ya timu mbili. Timu ya rangi nyekundu na timu iliyovalia rangi ya kibichi nyuma yao kuna washabikaji wa hizo timu mbili. Atakuye funga magoli mingi ndiye atakayepishwa kama mzindi.

Tanki ya maji ambayo inatumika kuwekeza maji kwa muda fulani hili iweza kutumika baadae. Tank hii inatumia pampu kuweka maji juu, lakini ambapo maji inatolewa maji hiyo inateremka pekee yake. Hadi kwenye manyumba ya watu ambao wanahitaji hiyo maji.

Mashabiki wa timu ambao wameenda uwanjani ili kushabikia timu ambayo inacheza nchini Kenya. Mashabiki hao wamejiandaa kwa vitu kadhaa ya kushabikia kama vile firimbi na pia vuvuzela.

Huduma Kenya. Hapa ni mahali ambapo inajulikana kama unataka kupata usaidizi wowote ama haujui mahali ambapo unapaswa kupata usaidizi. Unaenda mahali huku, unaulizia swali, halafu unaelekezwa mahali ambapo utaweza kusaidia.

Huduma Kenya ni mahali ambapo wakenya wa tabaka mbali mbali huenda ili kupata huduma ya kiserikali kama vile, kupata kipande, kupata pasipoti kupata licence ya kuendesha gari na kadhalika. Wahudumu wa huduma kenya ambao wameandikwa na serikali huvalia nguo nyeusi na nyeupe na yenye rangi nyekundu.

Pasipoti ambazo ziko katika ofisi ya serikalini. Pasipoti hizi zimekua tayari ndo wananchi waweze kuzichukua. Pasipoti hii inasaidia mwananchi akitaka kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine.

Hii ni posta ya mahakamani, ambayo inaonyesha siku ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, mwezi wa Januari, mwaka wa ishirini na tano, tarehe thelathini na moja, ambapo kutakua na mazungumzo kati ya mahakama na wananchi.

Huu ulikuwa wakati wa siasa, ulikuwa wakati wa siasa ambao kibaki alikuwa anawania kiti cha uraisi kupitia chama cha PNU ambayo ilikuwa na motto kazi iendelee, baadae aliweza kuibuka kama mshindi.

Mashabiki wa timu kubwa iliyoko Kenya, timu hiyo inajulikana kama Gor Mahia. Timu hii inahusisha wanawake kwa wanaume, vijana pia kwa wazee. Nyuma yao kuna basi, na kuna wenye wamepanda basi ili kufurahia michezo ya timu hiyo ya Gor Mahia.

Huku ni mahali ambapo wananchi wa Kenya wanaenda ili kupata huduma ya kitaifa. Huduma kama vile kupata kipande, kupata pasipoti na pia kupata taahati ama heti ya kuendesha magari. Waenda kwa huduma ya Kenya. Huduma huku ni za bure na imewanufaisha wananchi wengi sana.

Wachezaji wa raga wafurahia baada ya kuibuka washindi. Wamepewa sawadi pamoja na maua na pia wamekuwa wakibeba bendera ya Kenya ili kufurahia ushindi ambao wameipokea

Huduma Kenya, namwona pia kuna askari hapo ili kuhakikisha kwamba kila mambo yanaenda shwari katika huduma Kenya. Hapa pia wananchi wamekuja kupokea huduma tofauti tofauti, kama vile kupata kipande, kupata pasipoti na kadhalika.

Hii ni timu ya kandanda ambayo, ilikua inacheza uwanjani. Na huko pale juu, kuna mashabiki ambao wanawapa motisha wachezaji hawa. Mwenye amevaa nguo nyekundu na nambari moja, huyu ndiye aliyekua golikipa wao.

Huku ni huduma Kenya. Mahali huku ni mahli ambapo wananchi wanaenda kupata huduma mbali mbali za kitaifa. Huduma Kenya wanaweza kupata huduma kama vile kupata pasipoti, kupata licence ya kuendesha gari, na mambo mengine mengi ya kiserikali. Wahudumu wa huduma Kenya wamevaa nguo nyeusi na nyeupe.

Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome wakisikiliza kesi ambao ilikuwa imefikishwa mbele Yao. Mbele Yao Kuna bendera ya nchi ya kitaifa na bendera ya mahakama.

Huku ni ofisi ya kiserikali ambapo inasaidia wananchi kupata huduma ya kupata paspoti inayowasaidia wananchi wanapotaka kusafiri kuenda nchi za kiinje lazima watumie paspoti hii ya Kenya.

Timu ya Kenya, wakishabikia timu yao. Wana bendera ya Kenya, pia wamevaa manguo ya kimchezo ambayo yana nembo ya Kenya.

Mashabiki wa timu wa Kenya wakiwa wamepaka rangi kwenye uso yao ya bendera ya Kenya na kuvalia shati ambayo ina bendera ya Kenya wakiwa na furaha wa kushabikia timu yao ya nyumbani.

Serikali inatengeneza mahali ambapo maji taka yatakuwa yakipita, tunaona kuna kifaru, kifaru ndio itakao kutumika kuunda njia ambayo itakuwa kama mwelekezo wa maji machafu kupita. Yeye itasaidia kutoa uchafu au kufanya mafuriko yajaa mtaani.

Mwananchi ambaye pia anafanya kazi katika serekali ametembelea Huduma Kenya ili aweze kupata kushughulikiwa kwa jitihada ambayo anatafuta wahudumu wa Huduma Kenya wanafanya mambo yao ambayo nikusaidia wanainchi kwa bei ya bure.

Huduma Kenya huku ni mahali ambapo wakenya wanaenda kupata Huduma ya kiserikali pale tunamwona mama akiwa na mwanawe wako kwenye foleni foleni hiyo inafuatwa hili mtu aliyekuwa wa kwanza kufika katika Huduma ya kenya ndiye ambaye atakuwa wa kwanza kupata Huduma wahudumu wa huduma Kenya wanavalia nguo nyeusi na shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu.

Hili ni ofisi ya kiserikali, ambapo wananchi wanapanga laini ili waweze kuhudumiwa. Huko mbele naona ni ofiisi ya masuala ya kinje, ambapo wananchi wanaweza kupata pasipoti. Hapa ndipo mahali ambapo wananchi wanaenda kuona kuweza kushughulikiwa kupata pasipoti.

Hawa ni mashabiki amabao wanaenda kushabikia timu ya kenya, Kwa sababu tutaona hapo wamevaa nguo au jesi ambao Lina nembo la Kenya na mashabiki hao ni kati ya wanaume na wanawake.

Hawa ni mawakili wa Kenya, wamesimama katika nyuma ya koti kuu ya Kenya. Hawa ni mawakili ambao wanatumika kuwakilisha kesi au kutetea mteja wao wakati ambapo amepatikana na makosa yeyote.

Hii ni chama Cha kisiasa iliyoko nchini Kenya ambayo inajulikana kama KANU. KANU inamaamisha kama Kenya Africa National Union. Hii walikuwa wakipeana cheti kwa wale walikuwa wanawania vitu mbali mbali nchini Kenya kutumia chama ya KANU.

Hii ni ofisi ya serikali ambapo watu ambao walikuwa wameweza kwenda kunakili data yao ili waweze kuwa na paspoti, wameikujia kwa sababu imetumwa na serikali kutoka Nairobi, na iko tayari sasa. paspoti imewekwa kwenye bahasha na kila mtu kwa jina lake.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa na rais wa taifa ya Kenya William Samoei Ruto, hapa walikuwa ni wakati ambapo Ruto alimchagua kuwa msimamizi wa majaji nchini Kenya.

Shabiki wa timu kubwa nchini kenya inajulikana kama Gor Mahia, mashabiki hao wanaonyesha uungaji mkono wa timu hiyo kwa kuvalia jezi inayoonyesha timu hiyo.

Mchezo wa kikapu ya akina dada. Kuna wanadada wa timu mbili ambao wanacheza kwenye uwanja, na timu itakayofunga mabao mengi ndiyo itakuwa timu ambayo imetangazwa kama mshindi.

Mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa na furaha tele. Inaonekana timu ya Kenya imeweza kupata goli ama kushinda kwa riadha. Mashabiki hao wanabendera ya Kenya kuonyesha uzalendo wao wa kushabikia timu yetu ya Kenya. Mashabiki hao ni kati ya wanaume na wanawake. Wazee pia kwa vijana na wamataifa mbali mbali, ikiwa kuna wazungu na wenye rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira, ambao ni wa timu mbili tofauti. Kuna wenye wamevalia jezi la timu nyekundu na pia kuna wenye wamevalia jezi ya timu la njano. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hizi za mpira.

Huduma Kenya. Huku ni mahali ambapo Wakenya wanapata huduma mbalimbali kama vile wanapotaka kupata pasipoti, wanapotaka kupata kipande na wanapotaka kupata leseni ya gari lao. Wanaenda kwenye Huduma Kenya na wanapata huduma hiyo kwa bei nafuu au huduma zingine kwa bure kabisa. Huku kuna wahudumu na pia kuna wananchi wa Kenya ambao wako tayari kupokea huduma.

Huduma kenya mahali ambapo kuna huduma ambazo wanalipwa na serikali, ambayo amevaa shati jeupe na mistari nyekundu katika kola na pia katika mkono, hao pia wana bechi ya rangi nyeusi, ambayo inaweza waweze kujulikana kwa umbali pia Kuna wananchi ambao wanatoka mbalimbali.

Wanakandanda wakiwa uwanjani, wanafanya mazoezi ili kujipanga katika mchuano ambao wanaitarajia. Nyuma yao kuna goli na pia kuna mpira kuna wachezaji kama vile golikipa ambaye amevaa nguo nyeusi na shati ambayo inaenda kuwa nyekundu nyekundu hivi.

Ofisi ya serikali, inayotumika kupiga picha ya paspoti. Kuna mtoto aliyekaa kitini, ili aeze kupigwa picha ambayo itatumika katika paspoti yake.

Hapa ni katika Huduma Kenya, naibu wa rais Rigathi Gachagua ,ameenda katika Huduma Kenya ili kuweka mkono yake na kuchukua pasipoti. Kando yake kuna wakuu wa serikali ambao waliandamana na yeye katika ziara hii.

Jaji wa mahakama kuu anayejulikana kama Jaji Martha Koome. Hii ni siku ambayo alichukua kiapo akiahidi kwamba atatumikia wakenya na kulinda katiba milele. Hadi wakati ambapo atatolewa kwenye kiti hiyo ya kusimamia ujaji, bado atakuwa anaendelea kulinda katiba.

hapa ni mahali ambapo ni ya serikali. Inasaidia watu ambao wanataka kutoka nchi ya kenya kwenda katika nchi nyingine. Inasaidia kwa kazi kama vile kutengeneza pasipoti na kadhalika, pia na masaa ambao ni ya kufanya kutoka jumatatu hadi ijuma na wikendi huwa imefungwa na pia wakati wa holidei.

Mwananchi wa nchi ya Kenya akiwa katika Huduma Kenya akijitayarisha katika foleni ili aweze apigwe kupigwa picha ya kuweka katika pasipoti. Hii ni risiti ambayo alipewa wakati alikuwa akilipia ili kupata huduma ya pasipoti.

Huku ni ofisi ya serikali, ambayo inajulikana kama Huduma Kenya. Huku, wananchi wanaenda kupokea huduma mbalimbali kama vile, kupokea kipande au kutengeneza pasipoti.

Hapa ni kando ya barabara na mazingira ni machafu kwa kuwa maji haiwezi kupita. Uchafu imetupwa kando ya barabarani na inaziba maji kuweza kupita. Hii ni aina ya takataka ambayo serikali inabidi kuindoa ili mazingira ya usafi.

Mashabiki ambao wamejumuika uwanjani kushabikia timu yao. Mashabiki hao ni wa kutoka katika nchi ya Kenya na ni wa tabaka mbalimbali kwa kuwa naona kuna wazungu pia na pia kuna wanaume na wanawake.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja uwanjani ili waweze kushabikia timu inayoitwa Gor Mahia. Gor Mahia ni timu kubwa nchini Kenya ambayo imekuwa ikifanya vyema katika mchezo wao wa kandanda.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili timu inayoonekana kuna timu ya Posta na kuna timu ingine ya rangi nyekundu ambayo inapata ufanisho kutoka kwa kampuni ya betika, walikuwa wanacheza katika uwanja wa Police Sacco Stadium.

Mchezo wa kandanda. Ina timu ya waliovalia nguo ya njano na timu nyekundu. Mchezaji wa timu nyekundu, ameruka juu ili kuirudisha mpira, kuelekea katika timu iliyo ya njano na nyuma yao, kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hii nyekundu.

Raisi wa tano wa jamhuri la Kenya Bwana daktari William Samoei Ruto, akiwa amevalia suti yenye rangi ya kifedha, nyuma yake akiwa na askari. Kando yake kuna jaji mkuu, Bi. Martha Koome. Jaji huyu amevalia nguo yenye rangi nyeusi na nyeupe.

Takataka imetupwa kando ya barabara. hii imeharibu mazingira. Inafanya mazingira hayakuwi bora na inaweza sababisha magonjwa kama vile kipindupindu. Inaweza kuhatarisha usalama ya wananchi. Serikali inazidi kuchukua kujitoa mhanga ili kuhakikisha kwamba wamesafisha takataka hizo.

Hapa ni Huduma Kenya ambapo wanahudumia wananchi. Mahali hapa ni mahali ambapo unaenda kudhibitishwa kama wewe uko na makosa, umefanya au hujafanya. Na kama huna makosa unapata cheti nzuri kuonyesha hujafanya makosa.

Daktari William Ruto ambaye ni raisi wa nne wa Kenya akiwa na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu nchini Kenya, nyuma yake pia akiwa na mawaziri. Hii ilikuwa ni siku kuu ya kiserikali ya nchini Kenya

Jaji mkuu wa Kenya Bi. Martha Koome na rais wa tano wa nchi ya Kenya, rais Wiliam Samoei Ruto. Rais Wiliam Samoei Ruto anatazama saa yake. Inaonekana kwamba kuna mahali ambapo anahitaji kufika kabla ya saa kuisha.

Hapa ni Huduma Kenya. Huduma Kenya ni mahali ambapo Wakenya huenda na kupata huduma mbalimbali. Aliyekaa chini ni mwanamke ambaye amevaa shati nyeupe na katika kola yake kuna rangi nyekundu. Hajashuka nywele na mbele yake kuna wanaume watatu ambao wamesimama. Mmoja wa katikati akiwa amevalia suti nyeusi. Wanaonekana kuwa wenye furaha wote.